Maafisa wa afya wanatoa huduma muhimu kwa wagonjwa waliolazwa wodini. Wamevalia vifaa vya kujikinga wakifuatilia afya ya wagonjwa kwa uangalifu.

Mtu mzima anapokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Watu wengine wanasubiri zamu yao wakionyesha umuhimu wa programu za chanjo kwa afya ya umma.

Mgonjwa anaangaliwa na wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Kifaa cha kupima mapigo ya moyo kinaonekana juu ya kitanda.

Timu ya madaktari wamevaa sare za upasuaji na kofia za samawati. Wanafanya operesheni wakishirikiana kwa umakini mkubwa. Kila mtaalamu anaonekana akitekeleza jukumu lake.

Kundi la madaktari wamekusanyika karibu na mgonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Wote wamevalia sare na kofia za matibabu wakishirikiana kufanya upasuaji.

Mwanamke na mtoto wamelala kitandani chini ya chandarua cha samawati. Wanaonekana wakiwa ndani ya chumba, wakijikinga dhidi ya mbu.

Kundi la madaktari wamevalia sare za upasuaji na kofia za samawati. Wanafanya oparesheni wakishirikiana kwa umakini mkubwa. Kila mtaalamu anaonekana akitekeleza jukumu lake.

Muuguzi amevaa barakoa na glavu, anamchoma sindano mgonjwa begani. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cheupe , huku mwingine akisimama karibu.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imesimama kwenye uwanja wa wazi. Bendera za Kenya zinapepea na hema nyeupe imesimikwa karibu na gari.

Gari la mobile clinic la Best Mugo Cancer Foundation linaonekana likitoa huduma za afya. Linalenga magonjwa ya saratani ya matiti, shingo, ya kizazi na tezi dume.

Wauguzi wawili wanatoa huduma za afya katika hema. Mmoja anashikilia vifaa vya matibabu huku mwingine akifanya kazi mezani.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imepakiwa ikitoa huduma za afya kwa jamii. Watu wameketi wakisubiri kupata huduma. Mradi huu una lengo la kuwapa watu huduma za matibabu maeneo ya vijijini.

Shirika la Beyond Zero linatoa huduma za kliniki ya simu nje. Watu wamekusanyika wakisubiri kupata huduma za matibabu kutoka kwa watoa huduma walioketi mezani.

Wageni wanatembelea mama mchanga na mtoto wake mchanga hospitalini. Mwanamke ameshikilia mtoto kwa upendo mkubwa akionyesha furaha.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imesimama katika eneo la wazi likitoa huduma za afya. Gari lina alama ya msalaba wa matibabu likiashiria huduma za matibabu.

Wafanyikazi wa afya wanakagua ukuaji wa mtoto mdogo. Wamemlaza mtoto kwenye ubao maalum wa kupimia urefu. Watu wazima wote wamevalia barakoa.

Sura ya mwanaume mweusi akifungua mdomo wake inaonyesha meno meupe masafi. Meno yake yanaonekana kuwa yamewekwa au kusafishwa hivi karibuni.

Vifaa vya meno vimepangwa kwenye sehemu nyeupe vikijumuisha mswaki, kioo cha daktari wa meno, koleo na vifaa vingine. Mfano wa taya ya meno pia unaonekana.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi ukiachama kidogo, unaonyesha meno meupe yenye mwanya mkubwa katikati. Kidevu kinaonekana chini yake.

Mwanamke anaweka dawa ya meno kwenye mswaki tayari kwa ajili ya kusafisha meno. Utarartibu huu unaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na afya ya kibinafsi kwa ujumla.

Mtu anatabasamu baada ya matibabu ya meno. Daktari wa meno amemaliza kazi akishikilia vifaa. Mgonjwa anaonekana kuridhika na meno yake meupe.

Meno yamebadilika rangi na kuonekana yamechakaa. Fizi zimevimba na zinaonekana kuwa na maambukizi zikiashiria afya duni ya kinywa.

Boti jeupe ndogo inasafiri kwa kasi juu ya maji yenye mawimbi madogo. Abiria wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha, wanaonekana ndani ya boti wakifurahia safari baharini.

Gari la wagonjwa lenye msalaba mwekundu linapita kwenye njia lenye matope na maji. Eneo hilo linaonekana kuwa kijini au porini likioyesha changamoto za usafiri.

Majengo yamezingirwa na mafuriko. Watu wanabeba mizigo huku maji yakiwa yamejaa, wakijaribu kuokoa mali zao kutokana na janga hili la asili.

Wazima moto wanajitayarisha kuzima moto. Wamevalia sare zao maalum na kofia ngumu za kujikinga. Mmoja wao anashikilia kifaa kinachotumia maji akionyesha utayari wao wa kukabiliana na athari ya moto.

Waokoaji wanatafuta manusura kwenye kifusi huku umati wa watu ukiwa umekusanyika kuangalia. Majengo yaliyobomoka yanaonekana nyuma yakionyesha uharibifu mkubwa.

Lori za zimamoto zimefika katika eneo la tukio usiku zikiwa zimeunganishwa na mabomba marefu ya maji. Kuna watu waliyosimama karibu na majengo yanaonekana gizani.

Waadhirika wa mafuriko wanapitia eneo la nyumba zao zilizobomolewa wakitembea juu ya vipusi vilivyojaa tope. Msiba huu umeacha uharibifu mkubwa na majengo yaliyobomoka.

Kundi la watu linatembea kwenye maji machafu ya mafuriko katika mtaa wa mabanda. Maji yamejaa barabarani yakifunika miguu yao.

Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya lori lililobeba bango la Kenya Emergency Drought Response 2021 kutoka WF Aid . Kila mmoja amesimama karibu na mfuko ya msaada.

Kundi la watu wenye helmeti za manjano wanafanya kazi kwa bidii kwenye eneo lenye kifusi na mabaki. Wamevalia sare na buti wakifanya usafishaji na uokoaji.

Watu wanashiriki katika shughuli ya upanzi wa mti au kutengeneza mfereji. Wanachangia uhifadhi wa mazingira kwa kuboresha mfumo wa maji.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari la rangi nyekundu lililosimama kando ya barabara. Limesababisha uharibifu mkubwa mno. Matawi na vigogo vimetapakaa eneo hilo.

Mtoto mchanga anakunywa maji safi kutoka bomba la chuma. Mtoto ameketi na kutumia mikono yake kupokea maji yanayotiririka kwa nguvu.

Mkulima mzee, akiwa amevalia kofia ya manjano, anavuna nyanya nyekundu na kuweka kwenye kreti ya mbao. Shamba limejaa mimea ya nyanya iliyokomaa ikionyesha mavuno mazuri.

Chumba hiki cha hospitali kina rafu zilizojaa dawa na vifaa vya matibabu. Meza imepambwa kwa karatasi na vitabu. Dirisha limefunguliwa likiingiza mwanga wa asili.

Madaktari wanafanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wanaangalia mfwatiliaji unaoonyesha sehemu ya ndani ya mwili wa mgonjwa wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji.

Kuna kifaa cha CompMist compresser meduliza kinachotumika kutoa dawa kwa njia ya mvuke. Vifaa hivi vimeunganishwa vizuri ndani ya boksi vikiwa tayari kwa matumizi ya hospitali au nyumbani.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani hospitalini akiwa amefunikwa blanketi lenye rangi nyingi. Vifa vya matibabu vikiwemo cylinder za gesi na chupa za oxigeni vimeunganishwa ukutani.

Mgonjwa amelazwa kitandani, akiwa na kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa kwenye mguu. Kifaa hiki kinashikilia mfupa uliovunjika.

Friji imejaa dawa na vifaa vya matibabu. Vipimo vya sindano na chupa ndogo zimepangwa kwenye rafu, zikionesha uhifadhi wa matibabu.

Taa kubwa inamulika chumba cha upasuaji, kinachoonekana kupitia dirisha la ufunguaji. Ndani kuna vifaa maalumu vya matibabu, ikiwemo besheni kubwa.

Pembe mbili za kuchezea, moja nyeusi na nyingine nyekundu zimewekwa kwenye meza au uso wa kijani. Zinafanana na vifaa vya shamrashamra au michezo.

Bango linaonyesha msichana mwenye huzuni likitangaza mjadala muhimu kuhusu afya ya akili. Linauliza jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru.

Vitamin E soft gelatin capsules zimepangwa kwa sanduku na vipande vitatu vya vidonge. Vidonge hivi hutumika kama virutubisho, vikiwa vimefungashwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya afya.

Kuna chupa ndogo ya dawa iitwayo Poxvax ambayo ni chanjo ya ndui ya kuku. Chupa hii ina maelekezo ya matumizi, ikionyesha umuhimu wa chanjo ya mifugo.

Muuguzi amevaa barakoa akimhudumia mama, akimpatia nguo za mtoto mchanga. Wote wamevalia barakoa wakishiriki katika huduma za afya muhimu hospitalini.

Mtoto mchanga amelala kwenye blanketi laini akitunzwa kwa upole. Mikono ya mtu mzima inamshika mguu wake mdogo ikiashiria uangalizi maalum.

Wauguzi wawili waliofunika nyuso zao wanamshika mtoto mchanga wakionekana kutoa huduma. Mazingira yanaonyesha chumba cha kawaida chenye nguo zilizoning'inia ukutani.

Mfanyakazi wa afya anatoa chanjo kwa mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake. Shughuli muhimu ya matibabu inaendelea katika jamii. Wanawake wamekusanyika karibu na meza yenye vifaa vya matibabu.

Kituo hiki cha kunawa mikono imejengwa kwa mbao. Kinatumia ndoo mbili, moja ya maji safi na ingine ya maji taka na sabuni imewekwa kando.

Bwana mmoja anaonyesha mkono wake uliokonda. Hali hii inaweza kuwa dalili ya ugonjwa, maumivu au adhari za umri mkubwa.

Mtaalamu wa afya anamhudumia mgonjwa akimchunguza mguu kwa uangalifu. Daktari anatoa huduma ya matibabu katika kituo cha afya kuhakikisha afya njema.

Mwanaume ana mkono uliofungwa bandeji nyeupe akionyesha jeraha au kuumia. Anaonekana akishikilia mkono wake kwa uangalifu labda akijaribu kupunguza maumivu.

Viungo vya vidole vya binadamu vinaonekana vikiwa vimechoka na kuzeeka. Hali hii inaweza kuashiria magonjwa au athari za umri mkubwa.

Sherehe ya kriketi imeandaliwa kwenye uwanja wa kijani. Inajumuisha popo, mpira mwekundu, kinga za mikono na miguu, kofia ya chuma, na viatu vya michezo.

Mikono miwili inayoonekana kuzeeka na mifupa imejitokeza, ina vidole vilivyoharibika huku baadhi vikiwa vifupi au vikiwa na vidonda. Ngozi imekunjana ikionyesha adhari za ugonjwa wa ukomo.

Mwanaume anaonekana akishika goti lake kwa mikono miwili akionyesha dalili za maumivu makali. Labda alijeruhiwa alipokuwa akifanya mazoezi barabarani.

Shamba la mboga lina mimea mingi yenye majani mapana labda maboga au matango iliyostawi vizuri. Majani yanaonekana kijani kibichi na yanafunika sehemu kubwa ya ardhi.

Mmea wenye maua yaliyokauka na majani ya kijani, umesimama karibu na ukuta wa mawe. Maua yanaonekana kama mipira midogo ya rangi ya kahawia.

Ndizi changa zinaninginia kwenye mkungu wa mgomba zikiwa zimefungwa vizuri karibu na moyo wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi yamezingira mkunga.

Mimea yenye majani yaliyokauka na kijani kibichi imesimama wima ikionyesha uhai na ukavu. Mandhari ya miti mingine ipo nyuma ikipendekeza eneo la asili.

Mgomba wenye kundi kubwa la ndizi mbichi unaning'inia, ukiwa umekaa katikati ya majani mapana. Jua linang'aa sana angani likionyesha mazingira yenye afya na ukuaji wa mazao

Mti mdogo umependwa katikati ya mimea ingine fupi shambani. Nyuma kuna banda la mbao na miti mikubwa zaidi inayoonekana.

Mmea mrefu wenye majani mabichi na maua yaliyochipukia unaungana na majani mapana ya migomba nyuma. Anga ni samawati kuashiria hali ya hewa nzuri.